Huku kuna mkono wa mtu ambao umeshika chupa ya dawa iliyodungiwa sindano. Ni dhahiri kwamba mtu huyu huenda ni muuguzi au daktari anayetaka kumdunga mgonjwa sindano.

Hapa ni hospitalini, tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao ni mwanamke aliyembeba mtoto. Mwingine ni muuguzi kwani anampa mwana huyo dawa kupitia kinywa.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya mahabara kwani tunaweza kuwaona watu wawili wanaotumia maikroskopu uenda wanapima ugonjwa ambao unaonekana kwenye damu ya mtu.